Babu yuko shambani. Linaonekana kuwa limekomaa chungu nzima. Amevalia shati ya zambarau na kofia. Ameshikilia mahindi kutuonyesha kuwa ni shamba lake.